Mtu mwenye nguo nyekundu anaonekana kukaa chini na kushika tarakilishi akiitazama. Ndani kuna mtu ambaye amevalia suti ya samawati, kuna ubao anaye funza.

Mwanamke aliyejifunga kitambaa kizito, nywele ndefu na asili ya ulaya anatazama tarakilishi akikunywa chai ama maji. Juu ya meza nyeusi kuna kitabu na kalamu, kando faili ya kijani.

Mtu huyu amevalia vichukua sauti kichwani ameshika kalamu mkononi akitazama tarakilishi ilioko na watu. Kando kuna simu juu ya meza. Hii ni hali ya kufanya mkutano wa kidijitali ili kurahihisha mambo ya kupatana.

Msichana huyu aliyeketi chini kwenye kiti chenye rangi nyeupe ana nywele ndefu. Amevalia vichukua sauti kichwani. Nguo yake ni ya kahawia na madoa ya samawati. Anatazama tarakilishi akitumia ishara mkononi.

Mwanadada huyu aliyeketi chini amevalia nguo nyeupe, anaangalia kompyuta ya mkono ambapo kuna mtu anayezungumza. Juu ya meza kuna vitabu. Mwanafunzi huyu anatumia njia ya kidijitali kusoma.

Kompyuta hii ya mkono ina mtu aliyevalia shati nyeusi, miwani na kando kuna maneno yaliyoandikwa kwenye skrini. Hii inaonyesha kwamba anayetumia tarakilishi hii anasoma.

Mwanamke ameshika simu kwenye mkono mmoja na mwingine kalamu akiitazama. Mbele kuna tarakilishi. Amevalia mavazi ya rangi ya samawati ambayo huvaliwa na wauguzi.

Watu wawili mmoja mwanaume aliyevaliwa miwani na ana ndevu na kwenye shingo wamevalia vichukua sauti mwenzake ni mwanamke aliye valia sketi yenye maua na shati nyeusi amesuka nywele wanatazama tarakilishi.

Mtto huyu aliyekaa kwenye kiti, amevalia vichukua sauti kichwani, akitabasamu, ameshika tarakilishi kwenye mkono amevalia nguo yenye mistari na mfuko mwenye rangi ya nyeusi.

Mama mwenye asili ya ulaya aliye na nywele ndefu ameshika kalamu kwa mkono, mwingine amewekelea kwenye bega la mtoto akiandika kwa kitabu. Juu ya meza kuna vitabu vingi, taa na mmea. Nyuma kuna ukuta ulio na mistari.

Mahali hapa kuna meza ndefu ilio na maua watoto wameketi chini kwenye benchi wakitumia tarakilishi. Wamevalia sare za rangi ya samawati hii ni njia ya kusoma ya kidigitali ambayo hutumika kwa kisasa.

Mtu aliyeshika kikombe cha chai anatumia kompyuta ya mkono kufanya usomi. Hali hii inatumika wakati huu wa kisasa kwa sababu ni njia rahisi na pia haihitaji kuenda darasani.

Mtoto huyu aliyevalia vipokea sauti kichwani, amevalia nguo ya samawati. Mkononi ameshika kalamu na juu ya meza kuna kitabu. Anatazama kompyuta ya mkono.

Msichana huyu ambaye amevalia chombo kwenye masikio na nguo nyeupe, ameshika kitabu iliyo na picha, akiwa anaashiria akitumia kalamu. Kwenye meza kuna kompyuta ya mkono, sharubati iliyo kwenye glesi.

Mtu huyu aliyevalia miwani anatabasamu. Ana ndevu. Amevalia shati nyeusi na fulana nyeupe ndani. Anatumia kompyuta ya mkono. Kwenye meza kuna kitabu na kalamu na pia kando kuna kikombe na kuna mmea ulio kwenye kabakuli.

Mwanamke anayetamabasamu amevaa vipokea sauti kichwani. Anaangalia kompyuta ya mkononi huku akishika kalamu ya rangi ya njano na akiandika kwenye kitabu. Amevaa shati jeupe, na kando yake kuna kitabu cha rangi ya kijivu.

Kompyuta hii ya mkono iliyoandikwa jina E-learning na kua na picha nne chini yake, imeekelewa juu ya meza, iliyo rangi ya njano. Kando kuna kikombe chenye kifuniko nyeupe, na kivuli chake kuonekana.

Mwanamke huyu mwenye asili ya kiafrika amevalia herini kwenye sikio na kujipaka rangi mdomo. Ameshika kalamu ya kijani kwenye mkono wa kushoto akiandika. Mbele yake kuna vichukua sauti vinavyowekwa kichwani, tarakilishi ya mkono, kando kuna kikombe cha kijivu.

Mtoto huyu aliyevalia shati ya samawati mwenye asili ya kiafrika anatumia kompyuta ya mkono iliyo juu ya meza pamoja na zingine, kompyuta ya mkono ni muhimu katika masomo Kwa sababu inasaidia watoto kuelewa teknolojia.

Mzee aliyevalia miwani, shati ya samawati, kifulana cha jivu, ameshika kalamu, mkono wa kulia, wa kushoto uko juu ya meza. Anatazama kompyuta ya mkono.

Mtoto aliyeketi chini kwenye kiti cha waridi, ana nywele ndefu na kuvalia nguo yenye mistari. Anatazama kompyuta ya mkono akiwa ameshika penseli kwa mkono.

Wanafunzi wawili ambao ni wavulana, wanatazama kompyuta ya mkono wakitabasamu. Wamevalia sare za shule, shati ambazo zina miraba, na sweta za samawati, ambazo zimeraruka.

Mwanamke amevalia sweta ya waridi ambayo inafanana na rangi ya nywele ,amevalia vipokea sauti kwenye kichwa akitazama tarakilishi ,kwenye mkono ameshika kalamu akiandika kwa kitabu.

Watoto wawili wenye asili ya ulaya wanatabasamu. Wamevalia nguo za waridi, wakiwa wameweka mikono juu ya meza. Kando kuna kompyut ya mkono. Kwa umbali kuna watu ambao wana.

Chumba hiki kina vitanda viwili vilivyotandikwa vyema na vitambaa vyeupe na kukunjwa taulo za samawati na kuwekwa juu. Kuna neti zilizofungwa kwenye paa. Kando kuna dirisha iliyo na pazia.

Mahali hapa pana watu waliosimama. Wameshika vikombe viwili juu wakitabasamu. Mbele kuna mtu aliyekalia kiti cha magurudumu ambaye ni mlemavu. Amebeba begi nyeusi na kuvalia shati nyeupe.

Mahali hapa hapa pana skafu ya kijivu rafi zilizopangwa vitabu vingi watu watatu wameketi kwenye meza wakisoma hii ni maktaba hupatikana kwenye shule mahali wanafunzi hukuja kusoma.

Dada hawa , waliosimama na wengine kuketi chini, wamevalia nguo zinazofanana. Mmoja aliye na shati ya njano, ameshika mpira na kuvalia barakoa chini ya mdomo wake. Nyuma kuna basi refu lililoandikwa, United State International University Africa.

Rafu hii ina vitabu aina tofauti tofauti vya kimombo vilivyona na hadithi vilivyopangwa. Mazingira haya hupatikana kwenye maktaba. Wanafunzi huvisoma ili kusaidika kwa kupata herufi na pia kuimarisha hali yao ya usomaji.

Chumba hiki cha kulala kina vitanda vingi vya ghorofa vilivyotandikwa vitambaa vyenye rangi nyeusi na vingine blanketi. Chini rangi ni kahawia, kuna kiti kilicho kando na dirisha. Mahali hapa ni bweni ambapo wanafunzi hulala.

Chumba hiki kina kitanda cha gorofa kilichotandikwa na vitambaa vya rangi ya waridi. Kwenye ukuta kuna rafu iliyopangwa aina mbalimbali ya bidhaa. Chini kuna viti vya samawati na meza.

Mahali hapa pana jengo la ghorofa lenye dirisha nyingi. Mbele yake kuna basi ndefu iliyopambwa na kuandikwa, Mount Kenya University. Gari hili hutumika kusafirisha wanafunzi kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Chumba hiki cha kulala, kina sakafu yenye vigae, kitanda cha mbao na chuma, kilichotandikwa vizuri, na kuekwa mto. Pazia yenye maua. Ukuta mweupe. Tauro iliyowekwa kwenye chuma.

Chumba hiki kina vitanda vitatu vya ghorofa vya mbao na vina ngazi, godoro ni za samawati, mlango wa kijani. Mazingira haya hupatikana kwenye shule za bweni ambapo wanafunzi hulala.

Mahali hapa pana basi ndefu yenye magurudumu, dirisha na mlango uliofungwa. Imeandikwa, daystar university, na kuchorwa nyota. Kando kuna ukuta mrefu wa mawe. Hii ni gari ambayo hutumika kusafirisha wanafunzi kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Chumba hiki kina viti vingi vilivyopangwa vyema. Kwa ukuta kumepakwa rangi nyeupe na kuna dirisha. Mahali hapa ni darasa ambayo hutumika kwenye chuo kikuu kilicho na wanafunzi wengi.

Chumba hiki kina viti nyeusi na meza nyeupe zilizopangwa vizuri chini sakafu ni rangi nyekundu. Mahali ya paa ni darasa ambayo hutumika katika shule zilizo na wanafunzi wengi.

Chumba hiki cha kulala kina vitanda viwili vyenye chuma na mbao, moja ni ya ghorofa. Kwenye ukuta kumepakwa rangi nyeupe. Dirisha ina pazia iliyofunguliwa.

Chumba hiki chenye sakafu nyeusi, kina wanafunzi wengi walioketi na kusimama, mtu amesima katikati amevalia nguo nyeupe akiwatazama. Kwenye ukuta kuna dirisha nyingi, nyuma kuna vitu ambavyo venye rangi nyekundu, samawati na nyeusi.

Uwanja huu una wanafunzi wanaocheza mpira waliovalia sare nyeusi na nyeupe. Kuna nguzo za goli. Kwa umbali kuna miti na nyumba zizilo na dirisha.

Chumba hiki kina viti vidogo na meza zenye rangi tofouti kama vile nyekundu kijani njano . Nyuma kuna picha kwenye ukuta darasa hili ni la watoto wa chekechea ambao wanaanza kusoma.

Chumba hiki chenye ukuta mweupe, madirisha na sakafu ya kahawia, kina vitanda vyenye chuma vya ghorofa, vimetandikwa vitambaa vya rangi nyeupe. Hii ni bweni hutumika shuleni ambapo kuna wanafunzi wengi wanalala.

Chumba hili lina kitanda kilichotandikwa na kitambaa chenye rangi nyeupe na maua. Kuna dirisha iliyofunguliwa. Kando, kuna meza iliyo na taa juu yenye rangi ya samawati. Chumba hiki ni bweni cha wanafunzi.

Chumba hiki kina kitanda cha chuma nambao , kilichotandikwa kitambaa chenye maua na rangi ya kahawia. Chini kuna mkeka uliotandikwa . Kwenye ukuta, kumepakwa rangi ya kijani . Kuna meza iliyo na maua na dirisha ambayo pazia imefunguka.

Chumba hiki kina viti vingi vyenye rangi nyekundu vilivyopangwa chini na juu. Nyuma kuna milango miwili yenye rangi ya samawati. Chini kuna dirisha kubwa na mtu anayeonekana.

Chumba hiki kina tarakilishi nyingi zilizo kwenye meza zenye rangi nyeusi. Mahali hapa hutumika katika masomo ya kompyuta na teknolojia na pia hupatikana kwenye mashule.

Mahali hapa kuna nyumba ya ghorofa iliyo na chuma nyingi na kupakwa rangi . Milango ni ya samawati na kuna dirisha nyingi . Juu , mabati ni meupe.

Chumba hiki kina vitanda viwili vilivyo na chuma na mbao. Kimoja ni cha ghorofa. Godoro zote zinafanana. Kuna dirisha iliyo na pazia iliyofunguliwa. Kwenye ukuta wamepaka rangi ya nyeupe.

Chumba hiki kina ubao ulioandikwa. Kwenye ukuta kuna chati. Kando karibu na dirisha kuna kabati. Chini kuna mitungi na ndoo. Pia kuna madawati na meza. Hili ni darasa.

Maabara haya yaliyo na meza yenye rangi nyeupe, sinki nyeusi na mfereji; yana aina mbalimbali ya vyombo vinavyotumika kufanya majaribio. Kuna stuli ndefu.

Chumba hiki ambacho ni darasa, lina dawati na viti zilizopangwa vizuri zenye rangi ya kahawia. Nyuma na mbele, kuna rafu, kwenye ukuta kuna picha aina tofauti tofauti, pia kuna dirisha mbili.

Kitanda hiki kimetandikwa na kitambaa nyeupe. Kina mito miwili iliyo na mistari. Mito ni muhimu sana kutumia wakati wa kulala ili kuzuia shingo kuumia na pia kuwezesha kulala kwa starehe.

Chumba hiki cha kulala, kina vitanda viwili vya ghorofa. Kuna watu wawili walio kalia katika kitanda cha juu, mmoja amelala kitanda cha chini na wamevaa nguo zinazofanana. Dirisha, ina pazia.

Chumba cha mawe na dirisha, sakafu ina metameta, ina viti vilivyopangwa vitatu na meza moja vya rangi ya kahawia kwenye safu moja. Nyuma kuna kabati nyeupe na mlango umefunguliwa

Chumba hiki ni darasa iliyo na dawati zilizopangwa vyema ,dirisha zina pazia zilizofunguliwa zenye rangi ya kahawia mbele kuna meza iliyo na tarakilishi.

Chumba hiki kina mashine ya kipasha moto iliekelewa juu ya friji. Kuna meza na kiti chenye rangi ya machungwa. Kwenye ukuta kuna televisheni. Dirisha ina pazia iliyo rangi ya kijivu.

Uwanja huu uliochorwa una nguzo ya guli wa mpira wa vikapu. Kivuli chake kinaonekana. Kwa umbali kuna ua la majani, mti mrefu na viti viwili.

Bweni lina vitanda viwili vya gorofa na chuma vilivyotandikwa na vitambaa vyenye miraba. Msichana amekaa kitanda cha kushoto chini akiangalia dirisha.

Watoto kwenye uwanja wa rangi ya samawati uliogawanywa na neti wanacheza. Mtoto mmoja aliyevalia nguo ya kijivu anainama. Nyuma yake kuna aliyesimama amevalia nguo nyeupe na njano.

Wasichana watatu wako ndani ya hosteli. Mmoja amesimama kwa upande wa kulia akiwa ameshika na kutazama simu yake. Upande wa kushoto, msichana wa pili, amekalia kitanda cha juu akitengeneza kucha.

Chumba hili lenye sakafu nyekundu lina viti vya njano na waridi vilvyopangwa vizuri vikiangalia ukuta. Nyuma kuna dirisha mbili, mbele kuna kompyuta ya mkono iliyo juu ya meza.

Karatasi hii iliyoandikwa Cambridge Assesment International Education, ni ya mtihani wa hisabati, ambayo ina maswali wanafunzi wanafanya, ili kutathmini kama wameelewa kile wamekua wakifunzwa.

Mahali hapa pana wanadada watatu, wawili wamevalia aproni. Msichana mmoja aliye na nywele ndefu ananyoa kijana aliyeketi chini. Wengine wanamtazama.

Mahali hapa pana watu wengi, wanawake na wanaume waliosimama ndani ya hema nyeupe. Mwanadada aliyevalia nguo nyeusi na skafu na miwani anaonekana. Kwenye ukuta kuna bano kubwa lililoandikwa.

Mahali hapa pana watu waliokaa. Kwenye meza ya rangi ya kahawia kuna tarakilishi ambazo wanatumia. Hii ni hali ya kusoma ya kidigitali ambayo husaidia watu kujua zaidi kuhusu teknolojia na pia kufanya uchunguzi zaidi masomoni.

Wanawake hawa watatu wamesimama. Wawili wamevalia nguo yenye rangi ya machungwa. Mwenzao amevalia koti nyeupe. Mmoja ameshika kichwa cha msichana aliyeketi na kusuka laini. Mwenzake anamuangalia. Hapa wanafanya masomo ya kusuka nywele.

Chumba hiki chenye rangi ya kijani na njano na dirisha, kina watu walioketi kwenye dawati na mmoja ameketi chini. Kwenye ubao mwanamke aliyefungwa kitambaa nyeupe anaandika. Kando mama aliyevalia kitenge anamtazama.

Mahali hapa pana watu wengi wamesimama na wengine kuketi ,mwanamume mmoja aliyeonekana kula chumvi ameshika kalamu akiandika wengine wakitazama anachoandika nyuma kuna mtu aliyeshika kitabu.

Mahali hapa pana wanafunzi wengi wenye sare za waridi na samawati zambarau kijani wameshika vitabu wakiviinua juu nyuma kuna watu wattau mmoja amevalia suti na tai na kartoni nyingi zilizopangwa.

Chati hizi zilizokunjwa na kuwekwa kwenye begi, zina rangi tofauti tofauti, kama waridi, njano, samawati, na ya machungwa. Hutumika kuandika na kuekwa kwenye ukuta, sana sana madarasani.

Kitabu hiki chenye ukurasa mia moja na sabini kina watu waliochorwa na kinafunza matumizi ya hiki na hivi. Juu kuna mzee aliye na kitabu mkononi, chini kijana aliye na viatu mkononi.

Wanafunzi waliovalia sare wamesimama, wakitazama vitabu vingi vilivyo juu ya meza. Mmoja ameshika kitabu mkononi kilicho andikwa Martin. Nyuma kuna darasa zilizo na darasa zimefunguliwa.

Kitabu hiki kilichoandikwa English Language Activities ni cha kimombo cha gredi ya kwanza pili na tatu ambacho hutumika na walimu kuwaongoza jinsi ya kufunza kutoka sura ya kwanza hadi ya mwisho

Nyumba hii ndefu imejengwa na mawe na kupakwa rangi nyeupe, ina madirisha mengi. Kwenye majani kuna bano lililoandikwa Visitors please pass through the office .

Darasa hili lina wanafunzi wengi walioketi kwa benji na kuvalia barakoa. Mmoja ameinua mkono juu. Kwenye meza kuna vitabu. Mwalimu amevalia tai na longi ya samawati. Ukuta una chati aina tofauti tofauti.

Pahali hapa pana ubao mweupe ulio andikwa tarehe na swali kwa lugha ya kimombo na hanti nzuri juu kuna picha zilizo chorwa na kuandikwa miezi kama vile Aprili na Mei.

Mahali hapa pana wanafunzi wanaotabasamu wakiwa wameinua mikono juu mmoja ameshika bakuli ya njano nyuma kuna nyumba yenye rangi samawati na mlango mweusi kwa umbali kuna mwanafunzi mmoja anaonekana.

Kitabu hiki chenye rangi nyeupe na waridi kimeandikwa, nyota ya kiswahili, kina watu walio wawili kwenye farasi ni cha gredi ya pili. Hutumika na wanafunzi kusoma vipengele tofauti tofauti vya lugha.

Wanafunzi hawa wameketi chini. Waliovalia shati zenye rangi ya njano na wengine sweta nyekundu wanatazama mbele, ambapo kuna ubao na chati zilizobandikwa. Kando kuna rafu iliyopangwa vitabu.

Darasa hili lina wanafunzi waliokalia stuli na kuvalia sare nyekundu na nyeupe, wengine waninua mikono juu. Mbele kuna mwalimu, ubao ulioandikwa na chati. Ukuta ni mweupe.

Mahali hapa pana wanafunzi waliovalia sare za samawati, na saa za njano mkononi. Wameshika bakuli na vijiko. Kwa umbali, kuna watu waliosimama wanaonekana.

Chumba hiki, chenye sakafu nyekundu na ukuta wa njano, kina meza na viti vingi vyeusi vilizopangwa vizuri. Mazingira haya, hupatikana shuleni na ni darasa ambapo wanafunzi huketi ili kuskiza wanapofunzwa.

Mahali hapa pana sakafu ya kahawia yenye madoadoa, dawati, na viti. Kwenye ukuta kuna ubao. Hili ni darasa ambalo hupatikana shuleni. Wanafunzi hukutana hapa ili kusoma.

Darasa hili lina wanafunzi wengi waliosimama wakimtazama mwalimu aliyevalia shati ya kijivu na long'i nyeusi. Lina dirisha mbili, ukuta wa njano, juu kuna mbao na mabati.

Ukanda huu ni wa shule kwa sababu ukuta umechorwa aina mbalimbali za picha kama vile maumbo na miti. Pia kuna mbao zinazopita kutoka upande mmoja hadi mwingine na kuandikwa nambari.

Hii hapa kuna tarakilishi iliyo na vichukua kichwa ,kibodi na kipanya ipo juu ya meza yenye rangi nyeupe nyuma kuna dirisha ya rangi ya kijani, chombo hiki ni cha teknolojia ambacho hutumika kusoma, kufanya uchunguzi na kadhalika.

Wanafunzi hawa watatu waliovalia sare zenye rangi ya samawati na njano wameshika vitabu vilivyo na hadithi tofauti tofauti. Nyuma kuna nyumba iliyojengwa na mabati na ukuta.

Kitabu hiki kilichofunguliwa ukurasa sabini na tisa kina picha tatu ambazo zinaeleza njia ya usafiri. Ya kwanza ni lori, treni ama gari moshi na baiskeli.

Mahali hapa pana wanafunzi walioketi chini. Wengine wamevalia sweta za kijivu ,wengine sweta za waridi. Kuna watu waliosimama. Wanaangalia televisheni, juu ya meza kuna vitabu na kalamu. Wanaonekana kufanya masomo ya kidijitali.

Mahali hapa pana ukuta mweupe na mlango wa waridi ulioandikwa reading center . Mazingira haya hupatikana sanasana shuleni ambapo wanafunzi huenda kusoma na kutafuta vitabu huko na kufanya uchunguzi zaidi.

Mtoto huyu aliyevalia aproni ya zambarau, ameshika kikombe kwenye mkono, na kuketi juu ya meza. Kando yake kuna sahani zilizo chafu na soda kwenye chupa.

Uwanja huu una watu wengi walio na meza, jiko, sufuria na bidhaa kadhalika wanapika. Wamevalia aproni, mmoja ameshika sufuria iliyojaa mchele mwenye rangi nyeupe.

Mahali hapa pana mtu aliyekalia kiti, amevalia shati ya kijani, kofia nyekundu na miwani. Kwenye ubao ameandika peace, love, unity na nambari kama vile mia mbili tisini na sita, mia nne na nne, mia mbili sabini na tisa.

Pahali hapa pamesimama wanafunzi walio na sketi za miraba na sweta za kijani wakiwa wameshika karatasi mikononi mwao. Mbele kuna mtu aliyevalia koti nyeusi na tai anazungumza kwenye maikrofoni.

Mtu huyu ameshika chombo mkononi, anaongea kwenye mikrofoni amevalia koti nyeusi na tai. Nyuma kuna mwanamke aliyevalia rinda nyekundu, na kushika chombo mkononi. Wanafunzi waliovaa sketi zenye miraba wanaonekana.

Mahali hapa pana watu watatu waliovalia nguo nyeupe wanafanya majaribio ya kisayansi. Viowevu vinavyo onekana kwenye glesi vya rangi ya njano, nyekundu na samawati. Mwalimu amevalia miwani.

Vijana watatu waliovalia sare za shule na tai, mmoja miwani, wanaonekana kupiga picha. Nyuma kua wanafunzi wengi walioketi na kusimama na viti vilivyopangwa.

Mahali hapa pana wanafunzi watano, wanne wamevalia sweta ya kijani mmoja nyeusi wanafanya majaribio kwenye maabara. Ukuta umepakwa rangi ya kijani na kuna ubao.

Wanafunzi hawa wameketi chini wakitabasamu. Juu ya meza kuna vyakula aina mbali mbali, bakuli, na soda. Mwalimu wao aliyesuka nywele ndefu, amesimama.

Mvulana huyu aliyeinama, amevalia shati nyekundu, na kinyasa nyeupe, na sokisi, ameshika jembe akilima. Kando, kuna chombo chenye rangi ya kijani, kilicho na mimea ndani.

Wanafunzi watatu wamevalia aproni. Mmoja mwenye sweta nyeusi, amemshika kichwa mwenzake. Wawili ambao ni wasichana, mmoja amevalia shati nyeupe, mwenzake amevalia sweta ya kijani.

Mahali hapa pana wanafunzi waliovalia aproni. Mmoja mefunga kitu kichwani chenye rangi nyeupe. Juu ya meza kuna aina mbalimbali ya chakula na gesi. Hawa wanafanya somo la kupika.

Mahali hapa pana jukwaa iliyo na sakafu nyekundu. Mbele kuna wanafunzi, mwanadada aliyevalia miwani, rinda ya waridi sweta nyeusi anamsalimia mvulana akimzawadi cheti.

Kitabu hiki chenye rangi ya njano na kijani kimeandikwa biologia ni cha sekondari ambacho hutumika na wanafunzi kusoma mambo ya sayansi yanayohusiana na binadamu, wanyama, miti na mengineyo.

Mahali hapa pana wanafuzi watano amabao wanafanya majaribio ya kisayansi. Wasichana wamevalia sketi zenye miraba. Mvalana ameshika bomba, chini yake kuna moto unao waka.

Wanafunzi wawili mmoja ameshika vijiti mkononi, mwenzake ana karatasi anayotumia kuwasha jiko. Kando kuna gesi iliyo na sufuria imefunikwa. Chini kuna nyasi.

Wanafunzi hawa wavulana na wasichana wamevalia sare za shule kwenye mkono wameshika miche za miti. Mwalimu wao aliyesimama mbele amevalia koti nyeupe na longi ya samawati. Chini kuna shimo zilizochimbuliwa.

Watu hawa ambao ni wanawake na wanaume, wako kwenye kiwanja, wengine wameketi, wengine kusimama. Chini kuna begi, kando kuna miti na vichaka. Watu wawili wamesimama mbele yao.

Watu hawa wawili wameketi chini wakiwa wameshika vipasa sauti, mmoja amevalia shati na kujifunga leso mwenzake amevalia dera. Juu kuna mapambo ya puto ambayo yana rangi nyekundu na nyeusi na kuna nyota, nyuma kuna pazia yenye maua.

Mhali hapa pana watu watatu mmoja ameketi akiwa ameshika simu kubwa ya mkono mwenzake anamtazama wamevalia nguo ya samawati mwingine amesimama mbali akitazama kwenye rafu.

Mwanadada huyu mwenye aili ya ulaya ananywele ndefu anaonyesha mtoto jinsi ya kuchora ambaye amevalia nguo nyeupe na ameshika kalamu mkononi kando kuna kasuku iliyo na penseli.

Mtoto huyu aliye na asili ya ulaya amevalia nguo ya njano akiandika kwenye karatasi iliyo juu ya meza. Nyuma kuna chombo kinachoonekana chenye rangi nyeusi.

Mhali hapa pana watu watatu mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu anaulemavu ameshika guitar mwanadada ambaye ananywele ndefu amemkaribia akitabasamu msichana aliyevalia fulana ya njano ameshika chombo cha kucheze mkononi.

Wanadada huyu aliye na nywele ndefu anatabasamu akiwa ameshika kidevu chake. Mkono mwingine umeshika silabi S. Mtoto ambaye amevalia shati la kahawia anamtazama.

Mwanaume aliyevalia nguo za samawati ameinama. Kando yake kuna mwanadada mwenye nywele ndefu na asili ya ulaya, aliyevalia nguo nyeusi iliyo na picha ya waridi. Ameshika kalamu ya kijani, akiandika kitabu kilicho juu ya meza.

Mahali hapa pana uwanja. Ukuta mfupi uliochongwa wa majani. Nyumba yenye rangi ya njano iliyoandikwa, Holmside School, na gari. Mazingira haya ni ya shule, kwa sababu hapa ndio watoto hucheza na kusomea darasani.

Wanafunzi wawili wameketi kwenye viti vya mbao. Wamevalia vichukua sauti, shati zenye miraba midogo midogo ya samawati. Wanatumia tarakilishi. Hii hutumika kufanya masomo ya kidijitali.

Watoto hawa wawili wanachugulia dirisha. Mmoja albino amevalia kofia na sweta nyekundu, mwezake ana ulemavu wa macho amevalia nguo ya samawati. Watu hawa wanafaa kuchungwa na kupendwa katika jamii yetu.

Mtu huyu aliyeketi chini anatumia mkono kusoma kitabu. Njia hii hutumiwa na vipofu. Nyuma kuna rafu iliyopangwa vitabu vya aina tofauti vyenye rangi ya samawati, njano, kijani.

Mtoto huyu mwenye asili ya ulaya amevalia nguo ya samawati iliyochorwa picha. Ameshika kadi akitumia mdomo na mkono ulio mlemavu. Mtoto huyu anaonekana kusoma nambari.

Mtu huyu aliyelala chini kwenye kitambaa ana ulemavu wa mikono na miguu, anatumia mdomo kuandika kwenye kitabu. Amevalia kitenge chenye madoadoa ya rangi ya samawati.

Watoto wameketi chini pamoja na mbwa mwenye rangi nyeupe. Mama aliyevalia miwani na nguo ya samawati ameshika kitabu chenye rangi ya kijivu ambacho wanatazama. Nyuma, kuna vitabu vilivyopangwa kwenye rafu.

Mwanamke aliyevalia miwani na nguo nyeupe ameshika mtoto kwenye shingo ambaye amevaa nguo ya rangi ya waridi akiwa amepanua mdomo akiangalia tarakilishi.

Watu wanne wenye asili ya ulaya wawili wanawake wawili wanaume wameketi jini wakionyesha ishara kwenye mkono. Lugha hii hutumika kuzungumza kati ya watu wasiosikia wala kuongea.

Mtu huyu mwenye asili ya Ulaya amevalia miwani nyeusi na ana ndevu. Amelala kwenye kitanda akitumia mikono kusoma kwenye kitabu kilicho chini. Mtu huyu ni kipofu.

Mwanamke mwenye asili ya Afrika ana nyele ndefu .Amevalia mkufu mweupe kwenye shingo anatumia kompyuta kando mtoto mlemavu mwenye shati ya samawati anatazama kompyuta akitabasamu.

Mwanamke aliyevalia nguo nyeupe, amemshika mkono mwanaume aliye mlemavu wakicheka . Kwenye meza kuna kitabu kilichochorwa na kupigwa rangi. Kwenye bakuli kuna kalamu.

Mwanamke aliye na asili ya ulaya amevalia shati ya kijivu akiwa amemshika mtoto kwa mkono wa kulia akimwelekeza. Mtoto ana mkono ulio na ulemavu amevalia shati ya samawati.

Watu wanne wenye asili tofauti tofauti wameketi chini moja ameweka kichukua kwa sauti kwenye shingo mwenzake ameshika kalamu mikononi akiitazama. Mwanadada mwenye nywele ndefu anawatazama akitabasamu mwingine amekalia kiti cha ulemavu akiwa ameshika vitabu mkononi.

Watoto wameketi chini wakimtazama mwanamke aliye mbele yao. Watoto wawili wameinua mkono juu, mmoja amevalia shati la kijani, mwenzake ya waridi.

Mwanadada ako na mtoto, ameshika karatasi mkononi iliyoandikwa nambari sita, mtoto anaangalia karatasi hiyo akiwa ameashiria akitumia kijiti. Kwenye meza kuna nambari kama tisa, nane, mbili, tatu, moja na nne zilizoandikwa.

Watu hawa wawili wenye asili tofauti wameketi chini wakiwa wameshika kalamu mkononi. Mmoja amevalia koti nyeupe, mwenzake amevalia nguo nyekundu. Kando kuna begi ndogo yenye rangi ya samawati.

Mama mwenye ulemavu amekalia kiti cha magurudumu, ameshika kitabu. Kando yake, mtoto anamwangalia, amevalia vazi nyeupe. Wako ndani ya maktaba ambapo vitabu vimepangwa kwenye rafu.

Watoto hawa watatu wenye asili tofauti wameshikana na kutabasamu. Mmoja amevalia nguo nyeupe anayemfuata amevalia nguo ya samawati yenye madoadoa meupe.

Msichana mwenye asili ya ulaya, anatabasamu akimtazama mtu aliye mbele yake. Ana nywele ndefu nyeusi na ameshika karatasi kwenye mkono. Kando yake mwenzake anamtazama akitabasamu.

Wanadada hawa wawili walio na furaha, wanacheza wakitumia vijiti vilivyo juu ya meza, vyenye rangi tofauti tofauti. Mmoja aliyevaa miwani, ameshika kijiti chenye rangi ya njano, mwenzake anashika kijiti pia chenye rangi ya kijani.

Watoto watatu wenye asili tofauti wanatabasamu. Mtoto mwenye nguo nyeupe amemshika begani mwenzake. wa katikati ameshika chombo cha kuchezea mkononi.

Mama aliye katika chumba cha kupaka rangi amevalia vazi nyeupe, amemshika mtoto mkono wa kulia ambaye ni kipofu, akimuelekeza kupaka rangi. Nyuma, kuna mwanaume aliyesimama, amevalia sweta ya samawati, shati nyeupe na miwani.

Mwanamke aliyeketi chini, amevalia nguo nyeupe, ana nywele ndefu na mwenye asili ya ulaya. Anatabasamu akifanya lugha ya ishara akimtazama mwanaume aliyevalia shati yenye miraba.

Binti aliyesuka nywele ndefu na kuvalia rinda la zambarau. Amekalia kiti cha walemavu. Mkononi ,ameshika kalamu nyeupe. Juu ya meza, kuna kompyuta ya mkono na kando kuna kitabu kilicho na maandishi.

Chumba hiki kina wanafunzi waliokaa kwenye kiti wakitazama mbele watu wawili waliosimama. Mmoja amevalia koti nyeusi huku mwenzake amevalia shati. Kwenye ubao kuna maandishi yaliyoandikwa na chati.

Mahali hapa pana watu wengi waliosimama wakitabasamu, wakipigwa picha. Mwanamke amevalia nguo ya kijivu, ameshika simu mkononi. Nyuma kuna bano kubwa lililoandikwa Nairobi senate Office.

Mahali hapa pana televisheni kubwa iliyo na maandishi. Meza iliyotandikwa na kitambaa cheupe, na ina tarakilishi juu. Watu wawili wamesimama , mmoja amevalia shati nyeupe na baji shingoni. Mwenzake amevalia nguo ya samawati.

watu wawili wamesimama wakitabasamu. Mmoja mwanaume aliye na shati nyeupe amevalia beji shingoni na saa mkononi. Ameshika kitabu na mwanadada aliye na nguo ya kitenge na nywele ndefu.

Mahali hapa pana watu watano waliosimama. Wanne wamevalia viakisi vyenye rangi ya samawati, mmoja aliye katikati amevalia koti refu nyeupe. Wanatabasamu. Mbele yao kuna meza kubwa yenye rangi ya kahawia iliyo na bidhaa juu kama vile chupa.

Mahali hapa pana wanadada wanne waliovalia koti za samawati, watatu wamesuka nywele. Mmoja ameshika chumbo mkononi akikarabatisha simu, wawili wakitazama. Hawa ni wanafunzi.

Mahali hapa pana watu watatu walioketi. Wanatumia tarakilishi, mmoja amesimama na koti ndefu ya kijani na shati ya maua. KatIkati kuna mwanadada aliyevalia buibui.

Chumba hiki kina mzee aliye simama amevalia suti ya kijani na kushika kitabu mkononi. Nyuma kuna watu walio keti mbele yao kukiwa na tarakilishi wakimtazama na kumsikiza mzee huyu.

Watu hawa watatu, waliovalia kofia, koti refu nyeupe, na barakoa. Wawili wameinama ni wauguzi. Hupatikana hospitali kusaidia daktari, kwa kupeana dawa, na pia kutibu magonjwa madogo madogo.